Huyu ni mchezaji wa timu ya Kenya ya walemavu, anachezea timu ya Kenya National team ,haionekani vizuri kama yeye ni mwanamke ama ni mwanaume na anacheza kwa kiwanja cha Kasarani National Stadium.

Ukitazama picha hii utaona jumba ambalo ni la kusali. Pia ukijaribu kuangalia mazingira haya, utaona kwamba ni ya kijani. Inamaanisha kwamba mahali hapa pana mvua ya kutosha, pia inaonyesha kwamba watu ambao wanaishi kwa eneo hili ni wacha mungu, ni wakristo.

Manyumba haya ni manyumba yanaonekana kama ofisi ya KWS ama Statle inayo simamia eneo la msitu na wanyama wa pori na hapa pia ni maofisi inayokuwa onekana kuwa imefungwa ama wafanyakazi hawako karibu.

Hii ni nyumba ya ghorofa moja na imejengwa vizuri. Ni chumba inayoonekana kama chumba la biashara ama chumba cha kuishi ama iko chini haijaandikwa vizuri kama ni biashara ni kotini ama ni chumba la kuishi.

Huyu gapa ni mzugumzaji anayezungumza kwenye mkutano wa KISSE.KISSE conference inayosaodia kuhamasisha ama kuwapa nguvu watoto wenye dissabilities ama kadolo ama walemavu.

Nyumba hii ni nyumba ya ghorofa na iko na ghorofa mbili. Nyumba kama ya kulala ama ya shule ama ya hostels . Nyumba hili liko na stairs ama mahali pa kupitia kuenda ghorofa la juu.

Huyu hapa ni Asiya Sururu Mohammed. Mkenya amezaliwa Aprili, ishirini na tano, elfu moja mia tisa tisini na mbili huko Mombasa, Kenya. Anaichezea timu ya Kenya kwa, Para-rowing, na ni event ya singles . Na ako na disability ya kukatwa miguu zote mbili.

Hii hapa ni timu ya Kenya inayoshiriki katika michezo, haijulikani ni mchezo wa aina gani lakini wanafanya kitu inayoitwa parade kuashiria kuwa kuna mwanzo wa michezo au mchezo unaanza hivi karibuni.

Mwanariadha huyu anaitwa Wesley Kimeli Sang ni mzaliwa wa Kenya. Alizaliwa Machi tarehe moja, elfu moja mia tisa tisini na nne na anachezea timu ya Kenya. Ako na disability ama kasoro kwenye mkono wake wa kulia.

Hii ni timu ya Kenya ya walemavu na wako kwa kocha wao huko kwa uwanja wa Nyayo ama Kasarani Stadium na wanafanya mazoezi kwa miniajili ya tournament yenye inaendelea ama yenye inakuja hapo Kenya.

Hii ni picha ya uwanja wa wanariadha. Pia inaonyesha kwamba kunao wanaofanya mazoezi katika uwanja huo, ilhali kunao wengine pale kando wanaotaka kushangilia na kumsaidia ambaye anafanya mazoezi, aliye mwanamke.

Hawa ni wanariadha na ni wanariadha wa timu la Kenya. Wanakimbia long distances ama short distances lakini wanaonekana ni walemavu wa macho na pia kando yao kuna wenye wanasaidia kukimbia.

Hawa ni wakimbiaji wa kenya. Kuna mmoja anaonekana kuwa anakimbia kwa ile mchezo wa kukimbia, ni mchezo wa paralympics ama mchezo wa walemavu. Kando yake kuna msaidizi anayemuongoza kwa njia ya kukimbia.

Picha hii inaonyesha kijikitabu ambacho kimeandikwa Health Ceptive and manners kisha kimechorwa picha ya watu wadogo, inaamaanisha kwamba ni kitabu ambacho kinapatiana maelezo mwafaka kuhusu usalama wa afya kwa watoto na tabia zao.

Hii ni picha ya darasa ambapo kuna madawati na pia inaonyesha kwamba wanafunzi hawapo kwani labda wameelekea nyumbani ama wameelekea mabwenini kulala kwani ni nyakati za jioni.

Baiskeli hili ni baiskeli lisilo la kawaida, inaonekana kuwa iko na waendeshaji wawili kwa sababu kuna wawili walio juu kuendesha, inaonekana ni kama baiskeli ya walemavu.

Hii ni kitabu ya shule ya gredi ya kwanza ama ya pili na ni ya kufunza somo la kiswahili, iko na picha karibu tau, picha ya kwanza ni gari ya lori, picha pili ni gari ya moshi, picha ya tatu ni mtu mwenye anaendesha baiskeli.

Mchezaji huyu ni mchezaji wa Kenya anayeitwa Samson Onjuka na anashiriki ama anawasilisha Kenya katika mchezo wa kuruka, na pia ni mzaliwa wa Kenya na alizaliwa April kumi na tatu elfu moja mia tisa tisini na sita.